Hii ni kiasi kikubwa cha ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zikiwa zimefungwa juu ya gari, labda zinasafirishwa sokoni ama kwa ajili ya usindikaji. Zimebebwa juu ya gari na zimefungwa kwenye pahali pa kubebea mzigo.

Hawa ni ng'ombe wawili ambao wanapita kwenye njia pana, kuelekea kwenye kituo cha kusafishwa. Ng'ombe hizi ni za nyeusi. Watu wamesimama nje ya kituo hicho, wamama na wababa wakitazama.

Ndama hawa wawili wana rangi ya kahawia ni ng'ombe wadogo ambao wako katika njia ya kuainishwa au boma la kipita ili kuwekewa dawa au shughuli nyingine ya usimamizi wa mifugo.

Hawa ni watu wawili ambao wanafanya biashara ya maziwa kando ya barabara ya vumbi, mtu moja amesimama karibu na pikipiki iliyobeba mikebe ya maziwa akimbithi mwengine ndoo ya maziwa, wamezungukwa na miti ya nyasi ikionyesha mazingira ya vijini.

Eneo hili ni eneo la sokoni, pana bidhaa mingi ambazo zimeanikwa na wauzaji. Ndizi zilizoiva na zilizo mbichi zinaning'ina kutoka juu. Chini pana nyanya, vitunguu, machungwa, na vinginezo.

Hawa ni ng'ombe ambao wako katika mazingira yaliyo na baridi. Ng'ombe hawa, wanakula nyasi kutoka kwenye tairi ya nyeusi. Ng'ombe hawa ni zaidi ya watatu na wamesimama katika nyasi.

Hii ni sehemu ya mfumo wa kukamua maziwa ya ngo'mbe katika shamba la kisasa la maziwa. Kipimo hii cha maziwa kina chombo cha kioo au plastiki chenye mizani iliyoandikwa juu yake. Ndani yake kuna kiasi cha maziwa cheupe.

Hii ni barabara kuu. Barabara hii ina magari mengi na watu ambao wanatembea kando ya barabara. Mbele pana mtu ambaye amebeba vitenki vingi vikionekana kama vile vya maziwa.

Pana ndizi mingi sana kufika kiasi. Ndizi hizi zimepangana juu ya nyingine. Zimetandazwa juu ya meza. Mama mmoja mweusi aliye na nywele fupi ameshikilia ndizi moja mkononi.

Sehemu hii inaundogo nyekundu, juu ya undogo huu pana nyasi na nyasi hii imegawanywa na mahindi ambazo zimepandwa kwenda nyuma, mahindi hizi zimepangwa kwa njia nzuri ambayo inapendeza, nyuma kabisa baada ya mahindi hizi ni miti mirefu zipo.

Ndama huyu ni mdogo na amewekwa katika sehemu alioundiwa na mbao juu ya paa ni mabati chini ni udongo na anasehemu ambayo imetengenezwa ya mawe ya kunywa maji na kula chakula.

Huyu ni mwanaume ambaye amevalia nguo za kujikinga. Nguo hizi za rangi ya manjano amebeba mtungi kwenye mgongo wake akionekana kuwa ananyunyizia ngombe maji hii maji inaonekana kuwa kama dawa.

Wanaume wawili wanavalia mavazi maalum ya usafi kama vile nyavu za nywele na barakoa, wanafanya kazi katika mazingira ambayo yanaonekana kua ya kiwanda cha kusindika chakula au kinywaji sanasana maziwa au maji.

Wanawake kadhaa wakitamadhuni, baadhi wakiwa wamevalia nguo za kitamadhuni wameshiriki katika shughuli ya jamii, au ya kiasili nje ya nyumba ya udongo, pana mabakuri yaliyo jaa kimiminika jeupe kama vile maziwa au uji.

Ng'ombe hao wanazungukwa na chuma, wanakula chakula yao kutoka chini. Boma hili la ng'ombe ni la kisiasa na ng'ombe hawa ni wa maziwa. Ng'ombe hawa ni kadhaa na wengi wao ni wa rangi ya nyeusi na nyeupe.

Huu ni mgomba wa ndizi ambao umeshikiliwa na mkono wa mtu. Mgoma huu wa ndizi una ndizi nyingi. Ndizi hizi ni ndizi za aina fupi fupi. Ndizi zote zimeiva.